Mganga anayehusika na meno, akitumia vifaa vya chuma. Akiwa amevaa kikinga mikono na barakoa, na kutizama kinywa cha mgonjwa wake.

Vyombo vya hospitali, kama vile ndoo ya chuma inayokusanyia takataka kama za sindano, pamoja na kiboksi kinachoweka pamba; vyote vimepangwa kwenye kabati la chuma.

Mgonjwa akipimwa shinikizo la damu, na kiwango cha joto mwilini mwake na vifaa vya kisasa. Pembeni kuna waganga wanao mhudumia yeye na wagonjwa wengine nyuma yake, kwenye kituo hicho cha afya.

Kituo cha afya ndani yake kuna chumba cha huduma za macho, chenye madirisha na mlango uliofungwa. Nje yake kuna ukumbi na kitanda, ukutani kuna mabango mawili yenye ujumbe wa kuelimisha kuhusu afya ya macho.

Ndugu na jamaa wakiwa wameketi na kusimama huku wakitizama wagonjwa wao wakishushwa kwenye magari ya hospitari yaliyo wasafirisha.

Mganga mdada, aliyevaa koti jeupe lenye nembo ya hospitali husika.

Mganga mwenye jinsia ya kiume, amevaa koti la kazi lenye rangi nyeupe, suruali yake ni nyeusi ameshika mikono yake, kuiweka mbele na amesimama.

Mtoto mdogo amewekwa kwenye kikapu maalumu cha kitambaa kilichoshikamana na mzani wa kuning'inia ,amevaa nguo nyeupe, nyuma yake kuna bango linaloelezea afya ya mtoto kichanga .

Chanjo inayotolewa na nesi kwa kuchoma sindano mtoto mdogo, aliyepakatwa na mama yake nyuma yao kuna kamera

Tunda liitwalo papai limekatashwa nusu na linaonekana limeuva, katikati kuna mbegu ndogo nyingi nyeusi, nje lina rangi ya kijani iliyopauka.